Hao ni ng'ombe wa maziwa wapatao sita. Hawa ng'ombe wanalishwa na wamewekewa chakula chao vizuri kwenye hori, ili waweze kukila chakula na baadaye kupewa maji ya kunywa.

Hapa ni kwenye kituo cha kusanya maziwa. Mhudumu wa pikipiki anashukisha maziwa yake kwa galoni, huku lori ya kukusanya na kuchukua maziwa hayo akiwa amesimama kando.

Wakulima wanawaosha ng'ombe, ni muhimu kuhakikisha ya kwamba mifugo yako wameweza kuoshwa na kunyunyishwa dawa za kuzuia kupe, ili wasije wakapata magonjwa ya ngozi.

Huu ni mkungu wa ndizi. Ndizi ni chakula muhimu haswa katika kukamilisha lishe bora. Watu wengi hawajazoea kutumia ndizi lakini ndizi ni chakula kizuri.

Kwenye shamba la ndizi. Ndizi inaonekana imenawiri na imeweza kustawi kabisa. Ndizi, mgomba wa ndizi umeweza kuzaa na ule mkungu wake umekua mzito ivi kwamba mgomba wa ndizi umeanza kuinama.

Migomba ya ndizi imeanza kuzaa matunda ama kutoa ile ambacho kinajulikana kama mkungu wa ndizi. Migomba mengine ya ndizi bado ingali inanawiri ikitarajiwa kuzaa hivi karibuni.

Ng'ombe anaugua ugonjwa hatari sana huu ugonjwa unaweza kusambaa katika ngozi yake ikimsababisha huyu ng'ombe awe na vibele na kuchibuka sana kwa ngozi yake

Hapa ni kwenye shamba la mahindi, kiangazi kimekuwa kikali mno, huku mahindi ikikauka na kunyauka kwa sababu ya ukosefu ya maji.

Ndizi ni chakula moja wapo ambacho kinachangia kabisa katika sekta ya ukulima. Huku watu wengi wakitumia ndizi, Kuna zile ndizi za kuiva na zile mbichi za kupika. Kwa hivyo inachangia pakubwa katika Ile Hali Bora ya lishe.

Hii ni mikungu ya ndizi na wakulima wanafurahia kuvuna ndizi. Hii ni ndizi aina ya matoke ambayo inatumika kama chakula. Ndizi hii huchemshwa tu na kuliwa na vyakula vingine.

Mimea ya mahindi shambani, imekuliwa na kutobolewa. Wadudu aina fiwa vijeshi, wanaleta uharibifu mwingi mno. Na kwa mara nyingi haswa, hupenda kuziaribu, ama kuila mimea kama vile mahindi.

Hapa ni kwenye bustani ya ndizi. Migomba imenawiri. Migomba hii iko na rangi ya kijani kibichi cha kuvutia. Vilevile, migomba hii imeweza kupaliliwa vizuri.

Mkulima anavuna mahindi kwenye shamba. Mkulima huyu ameshika mahindi kwenye mkono wake, amevaa kofia kichwani pake. Mahindi inaonekana kunawiri sana.

Ni kwenye soko ya ndizi. Soko hii imejaa ndizi chungu nzima. Ndizi simeiva na zina rangi ya manjano. Wauzaji wa ndizi wanapanga panga maandisi kwenye vibanda.

Hawa ni ng'ombe wanne. Wawili rangi ya nyeupe, mmoja nyekundu na mwingine mweusi wakichokora na kutafuta vitu vya kukula kwenye pipa la taka.

Ng'ombe anakula chakula huku akikamuliwa na mashini spesheli ya kukamua maziwa ambayo sasa imefanya kazi ya wakulima wa ng'ombe iwe rahisi.

Ndisi ni chakula kitamu haswa wakati ambao imeweza kuiva vizuri. Ndisi ambayo bado rangi yake ni ya kijani kibichi ina maana ya kwamba haijaiva lakini, inapogeuka kuwa rangi ya manjano, ni ishara ya kwamba imeiva.

Mgomba wa ndizi , umeweza kunawiri , kukomaa na umezaa ndizi. Mgomba huu umefungwa ili kuzuia wale wanyama wadudu ,ambao ni waharibifu ili wasije wakaharibu ndizi.

Mgomba wa ndizi umeinama. Mgomba huu umeinamishwa na mkuu ambao umekuwa mzito. Mkulima anajaribu vile ambavyo anaweza kurudisha mgomba wa ndizi kusimama vizuri.

Kwenye kibanda cha ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe amewekewa maji kwenye hori. Vilevile kunayo kibanda ambacho kinamzuia ng'ombe dhidi ya jua kali.

Hii ni bohari ya kusanya maziwa. Wenye kuleta maziwa wameegesha pikipiki zao kule nje, wakiwa wamefungua magoloni makubwa ya maziwa wakisubiri kuhudumiwa.

Ng'ombe wanasaidia sana katika kuchangia pakubwa kwenye sekta ya kilimo na hivyo wakulima ng'ombe wanafaa kushughulikia ng'ombe wao vizuri, waweze kukula pamoja na kutengenezewa sehemu ya kujikinga dhidi ya jua.

Mama amechuchuma akikama ngombe. amemunga ngombe huyu kwa kamba mguuni. Anakam maziwa, kwenye ndoo ya rangi ya nyeupe na samawati.

Mtaalamu wa mchanga yuko kwenye maabara. Anazichunguza zile sampuli za udongo ili aweze kubaini ni udongo ipi, ama ni mchanga upi ambao ni bora sana katika masuala ya ukulima.

Hii ni mikungu ya ndizi. Mikungu hii ya ndizi imevunwa na imepangwa. Hii ni aina ya ndizi ya kijani kibichi ambayo inapikwa na kuchemshwa tayari kuila.

Hali ya wasiwasi inaendelea kukumba wafugaji wa ng'ombe, haswa ugonjwa usiojulikana kusuka na kuwaangamiza baadhi ya mifugo yao katika maeneo tofauti tofauti.

Ng'ombe wa maziwa amejengewa kibanda cha kupendeza mno, kibanda hiki ni cha kifahari, Huyu ng'ombe anakamuliwa na machine ya kukamua maziwa ili kuzuia kupata vidonda kwenye chuchu zake.

Huu ni mmea wa mahindi. Mmea huu umetobolewa mashimo na wadudu ambao wanaaminika kuwa hatari sana na kuzua uharibifu, wadudu hao haswa wanajulikana kama viwavi.

Kilimo cha ndizi kimezidi kuinuka baada ya watu wengi kugundua ya kwamba ndizi ni mojawapo ya chakula kizuri na kwa hivyo, watu wengi wanatumia kama lishe mbadala.

Ng'ombe wawili wamekufa kwa hali ya kutatanisha huku hali hii ikiibua hofu ya kwamba ueda kunayo magonjwa hatari ya mifugo ambayo yanaitaji kushughulikiwa kidharura.

Hili ni gari ambalo linasafirisha mikungu ya ndizi, gari hili limepakiwa mikungu ya ndizi hadi juu, hili gari lina rangi ya nyeupe.

Hii mikungu mikubwa mitatu ya ndizi mikungu hii ni ya rangi ya kijani kibichi Bado hii mikungu ni mbichi na hazijaweza kuiva vizuri.

Huyu mama anamkamua ng'ombe. Amemfunga ng'ombe miguuni kwa kamba. Anakamlia maziwa kwenye kaloni, huku akiwa ameketi chini na amejifunika shuka.

Mkulima anatembea na kukagua kwenye bustani yake ya migomba ya ndizi, migomba ya ndizi haijaanza kuzaa huku migomba mingine ikionekana kuanguka na majani yao yameanza kukauka.

Huyo ni mtaalamu kwenye maabara ya kuchunguza ubora na hali ya udongo. Kutoka sehemu mbalimbali, ilikuwaza kuboresha ukulima. Anaonekana pale anazo sampuli kadhaa ya mchanga ambazo anazozifanyia utafiti na uchunguzi.

Daktari wa masuala ya mifugo anawaelezea na kuwaelimisha wakulima jinsi ambavyo wanaeza wakatumia vyakula ambavyo vinastahili ili waweze kunufaika.

Ni kiwanda cha kuchemsha na kutengeneza maziwa. Wahudumu wamevaa majoho yao ya yenye rangi ya nyeupe na barakoa midomoni huku wakichunga maziwa kwa mashine ya kuchemsha.

Migomba ya ndizi imenawiri na imestawi sana .Magomba haya ya ndizi na majani kubwa ya kijani kibichi, ishara ya kwamba hii ni migomba ambayo imeweza kupandwa katika sehemu ya rutuba ya hali ya juu.

Huu ni mgomba wa ndizi. Mgomba huu unaonekana kunawiri na kustawi vizuri pamoja na migomba mingine ilioko karibu nayo. Ni mandhari tu mazuri ya kupendeza.

Hii ni mikungo ya ndizi. Mikungo hii ya ndizi imeivaa na imenawiri vizuri. Ndizi hii sasa inapakiwa kwenye gari ili iweze kupelekwa iuzwe sokoni.

Hii ni migomba ya ndizi ambayo imenawiri na imestawi kabisaa. Ishara ya kwamba baada tu ya siku chache ama mda usiokuwa mrefu kutaenda kuwa na mavuno tele.

Kwenye soko ya kuuza ndizi mbichi ya kuchemsha na kupika. Mikungu ya ndizi imepangwa kwa wingi mno. Wateja wanakuja kujichagulia ndizi kwa bei nafuu.

Mkulima huyu ameketi chini akimkama ng'ombe, amemfunga ng'ombe kamba miguuni anakama maziwa kwenye ndoo ya rangi ya nyeupe, huku akiwa amevalia magwanda ya rangi ya kijani kibichi.

Ni kibanda cha kuuza ndizi pamoja na viungo. Ndizi zingine zimeiva na zina rangi ya manjano bado ndizi zingine ziko na rangi ya kijani kibichi.

Hii ni shamba la ndizi, migomba yA ndizi linaonekana ya kwamba imenawiri na kuiva vizuri ,hivi kwamba migomba mengine imeweza kuinama na iko karibu kuanguka Kwa sababu ya uzito

Huu ni mkungu wa ndizi, mkungu huu wa ndizi umeiva na kunawiri sana. Uzito wake unaonekana kuulemea mgomba wake na hivyo mkulima ameuweka mti wa kuegemeza mgomba wake usianguke chini.

Anafanya biashara ya kununuza maziwa, anatumia pikipiki yake kusafiri kule vijijini iliaweze kusanya maziwa kutoka kwa wakulima, na baada ya kusanya maziwa hayo anayapeleka moja kwa moja kwenya bohari ya maziwa.

Mkulima anategeneza mkungu wa ndizi. Mkungu wa ndizi umemlemea mgomba wa ndizi. Mgomba wa ndizi unaonekana kuinama kwa sababu ya uzito wa mkungu.

Hii ni mikungu miwili ya ndizi ambayo imeiva. Mikungu hii ina rangi ya manjano, migomba yake inaonekana kulemewa na uzito wa mikungu na imeanza kunyauka.

Kuongezeka kwa soko ya ndizi ni ishara ya kwamba watu wengi sasa wameweza kugundua ya kwamba, kilimo cha ndizi ni kilimo ambacho kikona pesa kwa sababu watu wengi wamekuja kugundua ya kwamba ndizi ni aina mojawapo ya vyakula ambavyo vinasaidia katika kuchangia lishe bora.

Huu ni mkungu wa ndizi. Mkungu wa ndizi umenawiri sana. Rangi yake ni ya kijani kibichi. Mgomba wake umeanza kuinama, kwa sababu ya uzito wa mkungu.

Ng'ombe wananyunyizwa dawa. Hii dawa ni muhima katika kuwazuia dhidi ya wadudu kama vile inzi, kupe na pia kuwasaidia kuepukana na maradhi ya ngozi.

Hii ni mikungu ya ndizi. Mikungu hii imepangwa kwa mtindo fulani. Mikungu hii ni mikubwa sanaa na ni mikungu mengi. Mikungu hii ndio inabeba ndizi aina ya matoke.

Kwenye bohari ya Destiny Dairies , ya kuuza maziwa. Bohari hii inapokea maziwa nyingi sana. Hapo nje tunashuhudia magaloni makubwa ya maziwa, pamoja na wateja, ambao wanapanga laini ili kununua maziwa.

Kwenye kibanda cha ng'ombe wakukamuliwa.Ng'ombe hawa wanahitaji vyakula mingi, pamoja na kuwekewa kivuli ya kujikinga dhidi ya jua na pia maji mengi ya kutosha, kwani hao ng'ombe wanatumia maji mengi sana.

Hii ni migomba ya ndizi ambayo imepandwa. Migomba hii inaonekana kunawiri na kumea vizuri. Migomba ya ndizi pia uweza kutumika kama chakula cha ng'ombe haswa wakati wa kiangazi.

Hapa ni kwenye bohari ya kuhifadhi maziwa, nje ya bohari hii, magaloni mengi yamewekwa huku wafanyi kazi wakishughulika, ili kuweka maziwa kwenye bohari.

Hii ni migomba ya ndizi ambayo imepandwa karibu na msitu. Migomba hii haina afya njema, huku majani ya baadhi ya migomba ikiwa imeanza kunyauka na kuanguka.

Mkulima anamnyunyiza ng'ombe dawa. Hizi ni dawa za kuua kupe pamoja na wadudu wengine kama vile nzi pamoja na kusaidia ng'ombe ili asipate magojwa ya ngozi.

Hawa ng'ombe wametokea kidimbwini. Kidimbwi ni njia mojawapo ya kutumia kuangamiza wadudu kama vile kupe, nzi pamoja na magonjwa ya ngozi kwa ng'ombe.

Huu ni mkungu wa ndizi ambao umenawiri na kuiva kwelikweli. Baadhi ya ndizi bado hazijaiva huku nyingine zikiwa zimeanza kuiva na kugeuza rangi yao kutoka rangi ya kijani kibichi mpaka rangi ya manjano.

Migomba ya ndizi imeweza kunyauka. Migomba ya ndizi kwa mara nyingi, inahitaji maji mengi ya kutosha lakini migomba ya ndizi ikosapo maji haswa katika wakati wa kiangazi, hunyauka na haziwezi zika nawiri.

Hapa ni kwenye bustani ya ndizi, mkungu wa ndizi umenawiri mno, umeanza kubadilisha rangi ya kijani kibichi polepole, huku mgomba wa ndizi ukiinama kwa sababu ya uzito.

Ni kwenye shamba la mboga na mahindi. Mkulima huyu anafurahia jinsi ambavyo mboga na mahindi imeweza kunawiri na kuiva vizuri.

Hii ni migomba ya ndizi. Migomba hii inapendeza sana. Inaonekana kustawiri na kukua vizuri. Rangi yao inapendeza, ni rangi tu nzuri ya kijani kibichi.

Kwenye kiwanda cha kutengeneza maziwa na krimu. Mfanyikazi anachunga maziwa kwenye mashine ya kuchemsha maziwa na baada ya maziwa kuchemka inawekwa kupoa ili waweze kutoa krimu.

Shamba limeanza kuandaliwa kwa ajili ya upanzi. Kandokando ya shamba bado kuna magugu, ambayo hayajatolewa, pamoja na migomba ya ndizi ambayo inasimama katikati ya magugu.

Hii ni migomba ya ndizi. Migomba mingine imeanza kukauka na kubadilisha rangi ya majani yake kuwa rangi ya manjano. Migomba mingine bado ingali inanawiri vizuri.